Ni shamba la migomba, miti hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri, na ina majani makubwa ya kijani kibichi, ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu na mimea mingine midogo midogo.

Ni shamba au msitu yenye mimea ya ndizi mbele kuna miti kadhaa ya ndizi yenye majani makubwa na nyuma yao kuna miti mengine mengi nayo ni kanakua msitu au shamba jingine la miti.

Ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetunikwa kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya kijani na baadhi yao zina madoa meusi ambayo yanaweza kuashiria ugonjwa au hali fulani kwenye tunda.

Ni shughuli ya upakuaji au upakishaji wa maziwa gari la kusafirisha maziwa ambalo limeandikwa mout Kenya milk limesimama watu wawili wanaonekana wakishughulikia maziwa hayo mmoja wao amesimama karibu na mtungi mkubwa miwili ya kuhifhadhi maziwa.

Ni kundi la migomba mbele ya msitu mnene. Migomba hiyo ina majani mapana na mirefu na shina zake zina rangi ya kijani kahawa. Msitu ulio nyuma una miti mingi yenye majani mambichi.

Ni kundi la watu, labda wakulima au wauzaji. Wakiwa na migomba mingi za ndizi. Migomba hiyo, imewekwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Watu hao, wanaonekana wakishughulikia ndizi hizo.

Ni rundo la ndizi ambazo hazijaiva, zikiwa zimetanda kwenye mti, ndizi hizi zina rangi ya kijani bluu majani makubwa ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma yake.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika na kumenya ndizi mbichi ya kupika, nje ya kidole gumba inaonekana wazi. Masehemu ya ndani ya ndizi ambayo bado haijaiva inaonekana vizuri.

Ni ngombe mwenye afya duni amefungwa kwenye mti, mwili wake umejaa malelenge au vipele vinavyo onyesha kuwa anaweza kuwa na ugonjwa labda ugonjwa wa ngozi wenye mabonge.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mizani na kutabasamu, anaishikilia ndizi mbili mikononi mwake moja ikiwa ndogo na ya manjano iliyo menywa na nyingine ikiwa kubwa na ya kijani kibichi.

Ni kundi la watu wakigawa chakula kuna sufuria kubwa yenye chakula na watu wengi wamesimama karibu wakijaza vyakula kwenye bakuli zao wengine wameshika sahani kubwa au traya yenye bakuli ndogo ndogo wakijaza chakula hicho chenye rangi nyeupe.

Ni ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa kutumia mashini maalum. Ng'ombe huyu amefungwa mahali pake maalum pa kukamulia. Vifaa vya kukamulia vimefunganishwa kwenye chuchu zake na maziwa yanakusanyika kwenye chombo cha chuma.

Mfugaji, akikamua ngombe, mfugaji ameketi Chini na ametumia mikono yake kukamua maziwa, kutoka kwa chuchu za ngombe, na kuyakusanya kwenye ndoo, iliyowekwa chini, ngombe ni mweusi na mweupe.

Ni mwanamke anayekamua ng'ombe akiwa shambani, mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha na tabasamu wakati wa shughuli hiyo amevaa blausi ya bluu na kufunika mabega yake kwa shuka ya rangi ya kijani.

Ni shamba ya migomba. Migomba hii inaonekana kuwa na afya nzuri na imezaa vizuri, kwani kuna migongo ya ndizi inaonekana upande wa kushoto wa picha. Kuna njia ya kupita Kati kati ya shamba na upande wa kulia kuna mimea au vichaka.

NI ndizi mbichi ambazo zimekatwa kutoka kwenye migomba na zimekusanyikwa chini. Ziko katika rundo kubwa na bado hazijaiva kama inavyoonekana kutokana na rangi yao ya kijani.

Ndama wawili, wamelala kwenye ardhi yenye vumbi, ndama wa mbele analala upande wake, na anaonekana kama amelala usingizi mzito, au amechoka sana, ndama wote wawili wana rangi, nyeusi, na nyeupe.

Ni mwanamke mfanyakazi, akiwa katika kiwanda cha usindikaji, wa bidhaa za maziwa, amevalia kofia ya nywele, na vazi lake, la kazi jeupe, ikiashiria kuwa anazingatia kanun za usafi.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wakiwa wamevalia sare nyeupe na barakoa wakifanya kazi ya kuchakata au kufumba bidhaa ya maji inaweza kuwa maziwa au mtindi.

Ni wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa kiwanda au maabara ya chakula, wakiwa wamevalia sare nyeupe na kofia za nywele ili kudumisha usafi, wote wawili pia wamevaa barakoa nyeupe.

Mfanyikazi aliyevalia koti jeupe la maabara akiwa ndani ya chumba cha maabara au sehemu ya ukaguzi ya ubora. Anaonekana akifanya kazi ya kupima au kuchambua sampuli za maji au vinywaji vilivyomo ndani.

Ni mfanyikazi, ambaye huenda ni mwanamke akiwa amevalia koti jeupe la maabara au kiwanda kofia ya nywele na barakoa, anamwaga kiovu.

Ni duka la maziwa inalojulikana kama Destiny Dairies, juu ya duka kuna bango kubwa lenye picha ya ngombe na ndoo ya maziwa, duka hili linatumia teknolojia ya Milk ATM yani mashine ya maziwa.

Ni kijani kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wake. Kijani hiki kina mikono mingi ya ndizi na kimezungukwa na maji wa mti wa ndizi.

Ni kundi la migomba, ni kubwa, lenye majani marefu na mapana ya kijani bichi. Migomba hii inaonekana ikiwa katika shamba au msitu, huku miti mingine ikiwa nyuma yake.

Masoko ya wazi ambapo wanawake wanauza ndizi ,mwanamke aliye mbele anashighulika na ndizi nyingi zilizo pangwa kwa rundo kwenye meza, nyuma yake mwanamke mwengine pia anauza ndizi.

Ni rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani ,ndizi hizo zimekuwa kwenye mti na zimezungukwa na majani makubwa ya mti wa ndizi inaonekana kuwa katika shamba au bustani ya ndizi.